Magari ambayo ni ya bei ya juu magari hizi kuna gari moja ambayo ni ya rangi ya chungwa kuna gari ingine ambayo ni ya rangi ya samawati na ni gari ya aina ya ford mustag na dodge challenger.

Hapa ni sokoni ambapo vyakula vinauzwa. Kuna viazi ndani ya ndoo. Viazi hizi zinapimwa kulingana na vipimo mnunuzi anaitaji. Kuna viazi vitamu.

Hapa ni sokoni ambapo kuna matunda ambayo yamewekelewa juu ya kreti. Kuna matunda damu, kuna parachichi, kuna mandizi ambayo yamefungwa yakining'inia, kuna machungwa, kuna maembe, kuna tikitimaji, kuna nanasi.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa katika sehemu hii. Magari haya ni mengi kuna gari ya rangi nyeusi, rangi ya jivu. Magari haya yanauzwa katika sehemu hii.

Kuna maduka mawili ambapo kyna duka la mpesa, kuna mama ambaye amesimama karibu na duka ambalo limeandikwa bei ni nafuu, nje ya duka hilo kuna mikate ndani ya kreti.

Hapa ni sokoni, kuna sehemu maalum ambayo imetengenezwa na vyuma, ambapo kuna soksi mingi zimemwangwa juu ya sehemu ambayo imetengenezwa , ili mnunuzi aweze kuchagua sokisi yake ambayo anahitaji.

Kuna magari mengi katika sehemu hili, magari haya yameegeshwa, kuna magari madogo. Magari haya kuna ya nyeupe, kuna rangi ya nyeusi, samawati na nyekundu. Magari haya yako kwenye sehemu ya kuuzwa.

Huku ni soko ambako kuna kiwanda ambacho inauza vitu mbalimbali. Kuna matunda ya aina ya ndizi, kuna matunda ya aina ya chungwa, pia kuna nyanya ambazo zinauzwa.

Huku ni soko, soko ambako kuna ndizi, kuna ndizi na matunda ya aina mengi, kuna watu ambao wapo katika soko.

Hii ni gari kubwa, gari hii ni ya nyeusi, iko karibu na mlango kuu la samawati, kuna miti na gari hili, kuna jumba.

Posta ambayo ni ya bima ya afya inawachunga watu ambao wamepata ajali barabarani.

Duka ambayo imepigwa rangi ya kijani una mtu ambaye anatembea akiingia kwa duka kuna mwingine ambaye amekaa mbele ya duka hilo.

Kifaa ambacho kinatumika kuangalia kibakio kilicho katika simu yako, ina vibozi, na vibozi tisa, kuna M-PESA na kuna ingine ya kulipa na kuangalia kibakio.

Kuna magari mengi katika sehemu hii. Magari mengine yakiwa juu ya jengo ambalo limejengwa, kuna watu ambao wamesimama juu ya jengo hilo, sehemu hili ni ya kuuza magari ama soko la magari.

Hapa ni sokoni, kuna mtu ambaye amesimama akizitafuta ama akizikagua nguo hizi za mtumba. Kuna masweta, katika sehemu hizi kuna nguo ambazo zimeanikwa katika sehemu hii, aina mingi ya manguo.

Kabati ambayo ina vitambaa vya kushona ama kutengeneza nguo ziko katika rangi tofauti tofauti na zimepangwa.

Kuna pesa ambapo mtu ameshika pesa hizo kwa mkono. Kuna noti ya elfu moja. Kuna mia moja. Kuna mia tano. Mtu huyu anapeana pesa hizo.

Hii ni bima ya watu wa pikipiki, bima hili linakatwa kwa shilingi elfu nne kwa mwaka mmoja, nusu mwaka mtu wa pikipiki anaweza kata akitumia shilingi elfu mbili mia tano.

Duka ambalo limeandikwa mpesa lina bidhaa nyingi ambayo imewekwa nje kama vile ina unga, ina mchele, ina vinywaji ambavyo viko vimefungwa pamoja.

Hii ni bima ya watu wa bodaboda ama bima ya watu wa pikipiki. Bima hii inapeanwa kulingana na pesa ambazo zimeandikwa hapa.

Vitunguu ambavyo vimefungwa katika vifungu kubwa. Vitunguu hivi viko katika lori ya rangi ya kijani. Kuna mama ambaye amesimama kando na vitunguu hivi. Na kuna mtu aliye ndani ya lori hilo.

Gari ambayo ni gari iliyokuwa ikitumika kitambo kabla ya miaka ya sasa. Gari hili ni la rangi la kijivu na lina magurudumu.

Beli ya nguo ambayo imefungwa pamoja beli hizi zimepangwa kwa wingi, beli hizi ziko na nguo ya rangi tofauti tofauti.

Kuna mtu ambaye ameshikilia noti ya elfu moja ambayo ako na noti ya hamsini juu ya meza. Mtu huyu anakakua noti hiyo kama ni mzuri ama sio nzuri akiwa ameshika na mikono miwili.

Duka ambayo inauza bidhaa ambavyo vina shanga .Duka hizi zina shanga ambayo imetegenezwa kwa ajili ya watu tofauti.

Gari kubwa sana ambayo ipo katika jumba la maonyesho, gari hili ni la rsngi nyeusi na magurudumu yake ni ya rangi ya kijivu.

Hizi ni magari mengi ambayo yameegeshwa kwenye sehemu hii. Magari haya ni mengi. Kuna magari ya nyeupe, nyeusi, nyekundu na rangi ya jivu. Magari hayo yanagonja wanunuzi.

Huyu ni mtu ambaye ameshikilia rununu yake mkononi, akiwa kwenye sehemu ya mpesa katika rununu yake, ako katika duka la mpesa, mtu huyu anatoa pesa kwenye sehemu hii.

Hapa ni sokoni, soko hili ni ya kuuza nyanya, pilipili hoho, kuna mboga ya majani, kuna ndimu na vitunguu.

Kuna magari mengi ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Kuna majumba makubwa ya ghorofa, kuna majumba mengine nyuma ya magari haya. Magari hayo ni ya kuuzwa.

Hili ni duka ambalo maziwa zinauzwa ikiwa kuna maziwa mala kuna mayai na kuna mkate kwenye duka hili, kuna friji ya maziwa.

Kuna magari mengi katika sehemu hii na kuna magari ya nyeupe, nyekundu, samawati. Magari haya yanauzwa ama soko maalum ambalo gari zinauzwa.

Hii ni bima ya Madison. Bima hili ni ya kusaidia mgonjwa ambaye amepata majeruhi kutokana na ajali ya barabarani. Bima hii imeandikwa kwa maandishi ya kuwa hakuna kungoja hadi wakati umechelewa ili upate bima hili. Wameeka manambari ya kubonyeza.

Gari ambayo ipo katika ukumbi wa maonyesho kuna watu wawili ambao wamesimama kando ya gari gari hii linaonekana kuwa gari la kisasa la kielektroniki.

Watu amabao wako sokoni, wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali ambazo ziko kwenye soko, kuna vitu kama vile viazi, ndimu na ndizi.

Kuna magari mengi katika uwanja mkubwa. Sehemu hii imebeba magari mengi. Magari haya yote ni magari ambayo yako kwenye soko la kuuza magari. Mbele yake kuna majumba makubwa.

Hapa ni sokoni. Soko hili ni la kuuza matunda. Kuna matunda aina ya ovacado, kuna machungwa, kuna mahindi, kuna mikebe ya kuipimia na kuna mifuko ambayo mnunuzi anawekewa matunda haya akinunua.

Kifaa ambacho kinatumika kwa simu kuangalia kibakio ulicho nacho kwenye simu kuangalia pesa ama kutoa pesa kwenye simu.

Hii ni gari aina ya land rover. Gari hii ni ya kampuni ya Rawa autos, magari haya yako katika jumba kubwa. Magari haya ni ya nyeusi. Magari haya yanauzwa.

Hapa ni sehemu ya kuuza maziwa, kuna mtu ambaye ameshikilia jagi mkononi akimwaga maziwa haya kwenye kikombe. Sehemu hii ina friji ya maziwa na vikombe mtu anaweza nunua maziwa hizi na azikunywe akiwa hapa, kumeandikwa Posta nunua maziwa Fresh hapa.

Hapa ni sokoni sehemu ambayo vyakula huwa inauzwa matunda, kuna miti kuna maembe mabichi, kuna ndizi ambazo zimewekelewa juu ya boksi kuna karoti, kuna nyanya, kuna mchungwa, kuna mandizi, kuna mandoo na kuna watu ambao wananunua katika soko hili.

Hii ni bima ya afya kwa majerui ambao wamepata ajali barabarani akiwa na bima hii anaweza kutibiwa hospitalini bure.

Watu ambao wanapokeya huduma kutoka kwa duka ya mpesa. Watu hao wako katika mahala mbalimbali.

Kuna watu wawili ambao wameketi kando la duka la m-pesa. Watu hao wameketi katika dawati kadogo. Kuna friji nje ya duka hilo ambalo lina vinywaji.

Hii ni uwanja, uwanja huu una magari ya rangi ya jivu, kuna gari ya rangi ya nyeusi. Uwanja huu kuna miti mingi, kuna watu wengi ambao wamejumuika katika sehemu hii kwa sherehe fulani.

Hapa ni sokoni. Kuna mtu ambaye ameketi chini ambaye ni muuzaji wa matunda hizi. Kuna chombo cha plastiki ambao mnunuzi anachagua matunda akiwekelea. Kuna nyanya, kuna kitunguu, kuna machungwa, kuna paipai, kuna nanasi, kuna avocado, kuna ndizi.

Hapa kuna magari mengi magari haya yameegeshwa katika jumba hili. Magari haya ni mapya. Kuna gari ya nyeupe, nyekundu, nyeusi, magari hayo yanauzwa.

Hii ni duka la maziwa, ambapo liko katika chumba kubwa la ghorofa, eneo hili wanauza maziwa.